Hapo ndipo mtu anasema hapo ni hospitalini, naona daktari anadunga mzee kubwa sana, kile naona haskii vizuri daktari anasaidia kwa afya kwa vitu ingine.

Kwa hayo machache ninaona wanawake wawili, ile mmoja ako na mimba ako karibu kujifungua.

Kwa hayo machache naona daktari na mgonjwa wake. Wengi wanakaa nyuma ili daktari anamdunga mmoja wao apate afya njema. Daktari anahitaji watu wapate afya zao na wagonjwa wako wengi sana.

Hayo machache hapo ni nyumba, yaani mvua imenyesha sana hadi maji zimeingia ndani ya nyumba. Ili watoto wametoka wanaoga mbele ya nyumba ili wa enjoy kidogo.

Hapo ndipo vile naona kuna kijana mdogo anaosha mkono iliapate usafi. yani msafi ni mzuri kwa afya au kwa kila kitu yani kama uko na mkono safi huezi ona kitu yoyote.

Kwa hayo machache, tunaona daktari wawili na mgonjwa wake, ili mgonjwa atengenezwa meno, hivyo anataka akule chakula ama acheke vizuri kenye anataka yeye.

Na hayo machache naona watu wandogo wanaosha mkono. Yani wanasemanga usafi mzuri kila mtu ukiwa mdogo au mkubwa kwa hayo machache ili usafishe mkono zao